Vifaa maalumu vya hospitalini ambavyo hutumika kwenye chumba cha upusaji, kama vile idara ya mifupa, ambapo husafishwa vizuri kwa ajili ya kuua wadudu kama vile bakteria ili kuzuia maambukizi kwa mgonjwa.

Wahudumu wa afya wakike wawili waliovaa mavazi ya hospitalini, ambao wako tayari kwenda kuwahudumia wagonjwa waliolazwa na wengine wanaokuja kwa ajili ya kliniki ili waweze kupona magonjwa yao.

Mama alie jifungua mtoto mdogo alie mlaza kwenye kitanda cha hospitalini ambae hajavalishwa kofia na soksi kwenye miguu ambapo wote wanahitaji uangalizi wa daktari na wauguzi kabla ya kuruhusiwa kwenda nyumbani.